Mikono ya mtu ikishikilia mahindi yaliyokauka, huku mahindi mengine mengi yakiwa yametapakaa chini. Hii inaashiria mchakato wa kuchakata mahindi baada ya kuvunwa kama vile kuyasoti au kuyakausha.